Watu wamepanga laini huku wanahudumiwa. Mwenye anawahudumiwa ameketi chini anatumia kikokotoo. Vikokotoo vimewekwa juu ya meza. Huyu mwenye anawahudumia amevalia shati ya rangi ya nyeupe na long'i ya rangi ya nyeusi.

Wafanyikazi wawili kwenye ofisi za kupokea huduma za serikali, maarufu kama Huduma Centre, wako ndani ya ofisi. Kila mmoja anatumia tarakilishi yake. Tarakilishi zimewekwa juu ya meza. Hapa ni sehemu ya kupata cheti za kuzaliwa na cheti za kukufa.

Watu wengi wanaoonekana kuwa ni wafuasi wa kalonzo msyoka ambaye ni mwanasiasa wa nchi ya kenya wamemzunguka huyu mwanasiasa huku anatoa hotuba. Kuna wanawake kwa wanaume.

Kwenye uwanja watu ni wengi sana, wengine wamesimama ilhali wengine wameketi. Mwanamke mmoja, anaonekana akiwa amebeba bendera ya nchi ya Kenya. Amefungua mdomo na amevalia miwani. Amevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi nyekundu na nyeusi. Amevaa pia miwani; nywele zake ni refu.

Wanaume hawa wamefurahia sana. Wote wamepanua midomo huku wameinua mikono yao juu. Wenye wamesimama mbele wamebeba bendera ya nchi ya Kenya. Wengi wao wamevalia mavazi ya rangi ya nyeusi ilhali wengine wamevalia mavazi ya rangi ya nyeupe.

Mashabiki wengi sana wako kwenye uwanja. Wengine wako katika uwanja ilhali wengine wako katika sehemu ya kusimamia au kuketi. Wengine wanatembea huku wengine wamesimama na wengine wameketi chini.

Wanaume watano wameketi ndani ya nyumba. Wanne wameketi huku wakiangaliana, mwingine mmoja anawatazama. Mwanamume mmoja amevalia koti huku wawili wakivalia miwani. Kuna meza, juu ya meza kuna kompyuta.

Nje ya ofisi ya kupokea huduma za serekali maarufu kama huduma centre kuna wanaume watano. Wanaume wawili wametoka ndani. Inaonekana kuwa hao ni wenye walikuwa wameenda kuhudumiwa. Mwanaume mmoja ni askari mwenye analinda hapo.

Mwanaume huyu mwenye amevalia suti ya rangi ya samawati ,ameketi kwenye sehemu ya kungojea ili aweze kuhudumiwa. Mwanaume huyu pia amebeba risiti kwenye mkono, amevalia shati ya rangi ya nyeupe inayoonekana kwenye mkono.

Hawa ni mashabiki wa mchezo wa rugby , wako katika uwanja penye mchezo unaendelea, wengi wa hawa mashabiki wamevalia mavazi ya rangi ya nyekundu, wamefurahia sana, inaonekana timu yao iko katika uwanja inacheza. Hawa ni washabiki wa rugby ya Kenya.

Risiti hili linaonyesha kuwa bwana Evans Kipchirchir alilipia kupokea pasipoti yake. Ilifanyika tarehe ishirini na tano, October mwaka wa elfu mbili ishirini na nne. Hii ilifanyika jijini Nairobi.

Wanaume warefu wamepanga line . Wako karibu kuanza mechi yao. Wamevalia vest na kaptura ya rangi ya nyeupe. Kwenye vest yao, imeandikwa Kenya, alafu kila mtu ako na nambari yake.

Uwanja umejaa mashabiki na wakimbiaji, wakimbiaji wako katika uwanja wako tayari kukimbia, kila mtu ako katika lane yake, mashabiki wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti.

Mashabiki wako kwenye uwanja, wamefurahia sana. Wengine wameketi chini ilhali wengine wamesimama. Mmoja anapiga vuvuzela kwa mdomo. Mwingine ameshikilia simu kwenye mkono. Wengine wameinua mikono juu.

Wanaume watatu wanacheka huku wakipiga selfi . Wanaume wawili ni wazungu ilhali mwanaume mmoja ni mweusi. Mwanaume mweusi amevaa miwani na kofia. Huyu mwanaume mweusi vilevile amevalia shati ya nyeupe, wengine wawili wamevalia shati ya nyekundu.

Hapa ni kwenye ofisi wa kupata huduma za serikali maarufu kama Huduma Centres. Hapa ni ndani ya ofisi kuna wafanye kazi na kuna wenye walioweza kutembelea ofisi iliwaweze kupata huduma. Wafanye kazi wamevalia shati ya rangi nyeupe na sketi ya rangi nyeusi. Wanaweza kutembelea wamevaa barakoa wafanye kazi pia wamevaa barakoa.

Watu wengi wamesimama kwenye uwanja. Wengine wamevalia shati ya rangi ya nyekundu, wengine wamevalia shati ya rangi ya nyeupe. Kuna wanaume pamoja na wanawake. Kuna mwanaume mmoja amevalia miwani.

Mchezo wa vikapu kwa wanawake unaendelea. Timu moja imevalia jezi ya rangi ya samawati, timu nyingine imevalia jezi ya rangi ya nyekundu. Kuna msichana mmoja mwenye ameshuka nywele. Huyo msichana anajaribu kusambaza mpira ilihali mwingine anamzuia.

Wachezaji wa timu ya AFC leopards wamekusanyika na kutengeneza duara, wengine wameshikana mabega. Inaonekana kuwa wako katika kipindi cha kupumzika kwenye michezo yao . Kuna mashabiki wao pia wanawatazama huko pembeni.

Ndani ya ofisi ya kupata huduma za serikali, maarufu kama Huduma Center, wafanyikazi ni wengi kuliko wenye wamekuja kupata huduma. Hii ni kwa sababu viti vinavyotumiwa na wenye wamekuja kutafuta huduma viko wazi. Wafanyikazi wanatumia tarakilishi yao.

Hapa ni kwenye ofisi ya kupata huduma maarufu kama Huduma Center nchini Kenya. Kwenye ofisi hizi kila mtu anaruhusiwa kutembelea ili aweze kupata huduma, kwa mfano, mtu anaweza kutembelea ofisi hizi ili aweze kupata kitambulisho cha nchi ya Kenya.

Huu ni mchezo wa voliboli upande wa wanawake. Timu moja imevalia jezi ya nyeupe ilhali timu nyingine imevalia jezi ya kijani kibichi. Wote wameruka juu na kuinua mikono juu ili wasiweze kufungwa.

Wachezaji wako kwenye uwanja wanacheza. Wanacheza mchezo wa kandanda. Timu moja wamevalia jezi ya rangi ya nyekundu, yenye imeandikwa Betika hapo mbele. Timu nyingine, wamevalia jezi ya rangi ya nyeupe ambayo imeandikwa Posta hapo mbele.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia. Shabiki mmoja anaonekana akivalia kaptura pekee. Amejipaka rangi ya kijani kibichi kwenye mwili mzima alafu ameandika Gor Mahia dye kwenye kifua chake. Shabiki mmoja amebeba vuvuzela wengine huku wakitazama mprira.

Wanaume wachezaji wamekusanyika pamoja kwenye uwanja. Wengi wao wamevalia bukta ya rangi ya nyeusi na shati ya rangi ya manjano, ilhali mwanaume mmoja amevaa long'i ya rangi ya nyeusi na shati ya rangi ya waridi. Inaonekana kuwa wanaomba ili waanze mechi.

Vijana wengi wako katika barabara wanakimbia, mmoja amebeba bango yenye imeandikwa Raila- Kalonzo miaka wa elfu mbili na kumi na saba. Mwingine ameinua mikono yake juu. Hawa wanaonekana kuwa ni wafuasi wa Raila na Kalonzo.

Ndani ya ofisi ya kupata huduma za serikali maarufu kama Huduma center. Kuna mfanyikazi ambaye amevalia barakoa na kuvaa shati ya rangi ya nyeupe. Hapa ni kwenye deski ya kupata cheti cha polisi.

Watu hawa ni wengi sana ,hawa ni mashabiki ya timu ya Kenya ,wamefurahia sana, kuna mzungu mmoja amesimama mbele ,amefungua mdomo amevaa kofia, amevaa shati ya rangi ya nyeusi, pia kuna mmoja amebeba bendera Kenya.

Wachezaji hawa wako kwenye uwanja. Wanashiriki mchezo wa kandanda. Hao ni wanaume. Mmoja amevalia jezi ya rangi ya nyekundu na nyeusi. Mashabiki wako huku nyuma wakiwa wanawashabikia. Mashabiki hawa ni wengi sana.

Mchezaji ameanguka chini. Alikuwa anacheza mchezo wa kuruka mbali. Huyu mchezaji amevaa kaptura ya rangi ya nyeusi. Mbele yake imeandikwa Maina, kuashiria jina lake ni Maina.

Wanaume hawa wanaonekana wako na furaha sana. Wengine wamebeba vijiti kwenye mikono. Mwingine amebeba mfano wa nyundo. Mwingine anaonekana akiwa anakunywa maji. Wamewasha moto ili waweze kupasha ngoma, ili iweze kulia kwa sauti ya juu, wanapokuwa wakiipiga.

Cheti cha kuzaliwa kinaonyesha kuwa, huyu mtu alizaliwa kwenye wilaya wa Embu magharibi. Pia alizaliwa kwenye mkoa wa mashariki. Huyu mtu imeandikwa kuwa ni mwanamke.

Watu wengi wamekusanyika. Wako katika sehemu ya kusimamia kwenye uwanja watu wanapokuwa wanacheza. Wengi wao wamevaa shati ya rangi ya nyekundu. Wamebeba mikono yao juu huku wakifungua midomo yao. Inaonekana kuwa wako na furaha sana.

Huku ni kwenye ofisi ya kupata huduma ya serikali maarufu kama Huduma Center. Wanawake wawili wamevalia buibui huku wanaume waliobaki wamevalia mashati yenye rangi ya nyeupe na kaptula ya rangi ya nyeusi. Kwenye hii ofisi unaweza pata huduma kama kupata kitambulisho yako ya nchi.

Hapa ni kwenye benki, wateja wamepanga laini ili waweze kupata huduma kutoka kwenye benki. Wahudumu wako katika upande wa ndani, wanaohudumiwa wameweza kusimama ili waweze kupata huduma kutoka kwenye wahudumu.

Wafanyikazi katika ofisi ya kupeana huduma za serikali maarufu kama Huduma center, wako kwenye ofisi. Wote wamevalia barakoa. Wamevaa shati ya rangi ya nyeupe. Wanatumia tarakilishi. Tarakilishi ziko juu ya meza.

Umati wa watu uko kwenye uwanja. Hawa ni mashabiki ya timu ya Al-Azizia FC, maanake wamebeba bango lenye limeandikwa Al-Azizia FC. Wanaonekana kuwa na furaha sana.

Watu wawili wanatabasamu. Mmoja ni mwanaume, mwingine ni mwanamke. Mwanaume amevalia sweta ya rangi ya nyekundu. Mwanamke ni mwanasiasa, anaitwa Millicent Omanga. Mwanaume ni aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya, anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta.

Vitambulisho vingi sana ambavyo vimefungwa na mipira, vimewekwa juu ya meza. Vingine vimeekwa vikiwa vimelala ilhali vingine vimewekwa vikiwa vimesimama. Vinasubiria wenyewe waje wavichukue.

Wanaume wamepanga laini nje ya ofisi wakingoja wahudumiwe. Kila mwanamume amevaa barakoa. Mwanamume mmoja amevaa barakoa ya rangi ya nyeusi. Wanaume wawili wamevaa sweta ya rangi ya nyekundu. Mwanamume mmoja pia amevaa koti na kofia ya nyeusi.

Wanaume wawili wenye wamevalia suti ya rangi ya nyeusi wanasalimiana mbele ya mahakimu. Inaonekana kuwa wamefurahia sana. Mahakimu hawa wamevalia mavazi ya rangi ya nyekundu, nyeusi na nyeupe.

Mwanaume mweusi anashiriki katika mchezo wa kuruka mbali. Ako kwenye uwanja, kuna wengine kando yake wameketi chini. Mwanaume huyu mwenye anaruka amevaa shati ya rangi ya nyekundu na kaptula ya rangi ya nyeusi.

Watu wengi wanatembea kwenye barabara, wengi wa hawa watu ni wanaume. Baadhi ya wanaume hawa wamevaa shati ya rangi ya kijani kibichi, yenye nembo ya timu ya Gor Mahia.

Mwanamume mmoja mwenye nywele mrefu amevalia kofia mbili, kofia moja amevalia ukiangalia juu, kofia nyingine amevalia kwenye mapua kama barakoa ikiangalia chini, kwenye hizi kofia kuna maandiko, imeandikwa kura kwa Moi, pia kuna penye imeandikwa KANU na ishara ya kuku ama jogoo.

Mashindano ya kukimbia kwa wanaume unaendelea, kila mwanaume Ako katika nafasi yake, Kila mmoja amevaa kinyasa ya kumbana na kuvaa vesti pia. Kuna mashabiki nyuma yao wanawashangilia.

Hawa ni mashabiki wa timu maarufu hapa nchini Kenya inayojulikana kama Gor Mahia. Mashabiki hawa wamevalia jezi ya timu yao. Jezi hizi ziko na rangi ya nyeupe na kijani kibichi. Shabiki mmoja ameshikilia kitambaa inayoandikwa Gor Mahia FC.

Wanaume wako kwenye uwanja, wamefurahia sana. Inaonekana kuwa wanataka kucheza mchezo wa kandanda. Wamevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi pamoja na rangi ya manjano. Kuna mashabiki wao huko nyuma lakini ni wachache sana.

Kuna wanaume wanne ndani ya nyumba. Wanaume wawili wamevalia kireflector alafu wote wamevalia barakoa. Mwanaume mmoja anayevalia kireflector anampatia mwanaume mwingine kitambulisho.

Aliyekuwa rais wa nne wa hapa nchini Kenya mheshimiwa Uhuru Kenyatta, anaongea na mahakimu watatu. Mahakimu hawa wamevalia joho ya jaji. Joho hizi ni ya rangi ya nyekundu pamoja na nyeusi.

Wanaume wawili wako katika uwanja wa kucheza mpira wa basket boli. Mwanaume mmoja amevalia jezi ya color nyeusi, ameshikilia mpira kwenye mkono wake wa kulia. Mwanaume mwingine amevalia jezi ya kijani kibichi, anamzuia mwanaume mwenye amevalia jezi ambayo imeandikwa Kenya nambari kumi na nne ili asifunge bao.

Watu wengi wamekusanyika pamoja. Wengine wamesimama ilhali wengine wameketi. Wengi wao wako ndani ya hema. Inaonekana kuwa kuna huduma yenye wamekuja kutafuta. Wapeana huduma wamevaa shati ya rangi ya nyeupe na long'i au sketi ya rangi ya nyeusi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kandanda nchini Kenya inayoitwa AFC Leopards. Mashabiki hawa wamechanganyikana wanaume kwa wanawake lakini wengi wao ni wanaume. Mashabiki hawa wameinua mikono juu na kufungua mdomo. Inaonekana kuwa wanashabikia timu yao inapokuwa inacheza.

Watu watatu wanatabasamu. Wawili ni wanawake ilhali mmoja ni mwanaume. Mwanaume amevalia miwani. Kwenye nguo zao kuna rangi ya nyekundu, kijani kibichi na nyeusi. Inaonekana kuwa, wao ni mashabiki wa timu ya Kenya.

Wachezaji wako kwenye uwanja wanacheza. Wachezaji wa timu moja wamevalia kaptura ya rangi ya kijani kibichi, tisheti ya rangi ya kijani kibichi na soksi ya rangi ya kijani kibichi. Timu nyingine wamevalia jezi ya rangi ya machungwa na soksi ya rangi ya majano. Mashabiki wao wako kwenye upande wa nyuma wanawatazama wakicheza.

Wachezaji wanaume inaonekana kuwa wakona furaha sana. Wanainua kikombe baada ya kushinda mchezo yao. Wamevalia shati ya rangi ya nyeupe na bukta ya rangi ya samawati. Wengi wao wamepanua mdomo kweli kweli.

Wachezaji wako kwenye uwanja wanacheza. Wanacheza mchezo wa kandanda. Mashabiki wao pia wako kwenye uwanja wakiwashangilia. Timu moja, imevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi. Timu nyingine, imevalia jezi ya rangi ya nyeupe, na mistari ya samawati.

Hawa ni mashabiki ya timu ya kandanda nchini Kenya inayoitwa Tusker. Mashabiki hawa wamevalia jezi ya timu yao inayooandikwa Tusker hapo mbele kwenye kifua. Mashabiki hawa wamekaa ilhali wengine wamesimama. Inaonekana wako katika sehemu ya kuketi kwenye uwanja timu yao inapocheza. Wanapiga kelele au kushangilia ili timu yao iweze ikashinda.

Mwanamke mnono ameketi chini, ako na nywele laini na amevalia miwani. Wanawake wengine wamekuja apo karibu na yeye wamemletea karatasi. Inaonekana kuwa, walikuwa wanafanya mtihani na wamemaliza, wamekuja kukunyasa mtihani kwake.

Mashabiki wa nchi ya Kenya wamefurahia sana. Wengi wao wamevalia nguo ya rangi ya nyekundu. Baadhi yao wameinua mkono. Wengine wamefungua mdomo inaonekana kuwa wanashabikia timu yao inapokuwa inacheza. Wenye wamesimama mbele, wameshikilia bendera ya nchi ya Kenya.

Rais wa tano wa nchi ya Kenya, mheshimiwa William Samoei Ruto, anawasalimia wafuasi wake wanaoonekana wako na furaha zaidi. Rais amevalia long'i ya rangi ya nyeusi, shati ya rangi ya waridi na kofia ya rangi ya nyeusi.